Hii ni picha inayo onyesha hii mahali ni shule na kulingana na picha tunaona ma desk ambayo watu hukalia na makaratasi iko juu ya meza.

Hii ni picha inayoonyesha mazingira ya shule. Tunavyoona kwamba ni mahali watoto huchezea wakitokea kukula ama kupumzika.

Hii ni picha ya mavitabu tofautitofauti kwa ofisi ambayo ni darasa cha chini katika shule tofautitofauti.

Huu picha tunaona ni watu wawili mvulana na msichana ambao wamevaa jezi ya Kenya wanaoonekana kama wakimbiaji wa Kenya.

Hii ni picha inayoonyesha iko katika shule iliyo na wanafunzi wanaokalia wakiwa darasani wakisomewa, humu wakiweka vitabu na kalamu na zingine.

Picha inonyesha kiwanja ambapo watoto huchezea wakitokea masaa ya kupumzika.

Picha tunayoona huku juu ,kulingana na mimi ni mahali ambayo watu hukusinya au hukutana katika jiji au jiji ndogo ama mahali kubwa town ambao changamoto za moto ikitokea watu hukutana.

Hii ni picha inaonyesha mzingira ambayo ni mzuri sana na inavutia iko na rangi ya manjani na ni sehemu za shule huku mbele ikionyesha ama inaonekana kama ni darasani.